Kitabu cha lugha ya kifaransa chenye kichwa Methode de Francais kilichoapishwa na kampuni ya Longhorn. Jalada la kitabu lina mchoro ya watoto watatu wakicheza kuruka kamba kwenye eno la wazi la kijani. Ishara ya shughuli ya jamii au mchezo inayosailia kujifunza katika mazingira.

Mlango wa mbao wa kawaida uliofungwa ukiwa umepakana na ukuta wa rangi pinki upande wa kushoto na ukuta wa rangi wa kijani upande wa kulia. Sehemu ya sakafu inaonekana ikiwa na vikao vya rangi ya waridi.

Wanariadha wawili kutoka kenya wakiwa kwenye uwanja wa mbio, mmoja amevaa flani imeandikwa gay ikiwa na jukumu la kumulikia mwenzake ambaye ni kipofu na amevaa vitamba cheusi cha kunuko macho masharti ya uwanja ya mashabiki wamevaa hivyo.

Mlolongo wa nyumbani ambayo inakaa ni shule ambaye imekinga vizuri. Imekata nyasi na iko na miti mbele yake. Darasa mbele kuna maandishi kama ya.

Bango la elimu lililowekwa kutani lenye maandishi yanayosema play, learn and grow together .ikiyamaanishia watoto wajifunze kukaa pamoja kwa njia ya michezo. Chini ya maandishi hayo kuna mchoro unaoonyesha hatua mbali za kunawa mikono kwa usahihi kwa kutumia sabuni na maji.

Jengo lenye mchoro wa kuvutia mkutano inayoonyesha dunia, ndege na mazingira ya asili. Nje ya jengo kuna njia safi ya mawe na uzio. Maadhari haya yamekua kituo cha elimu kinachostahisha au kinachohanuisha utunzaji wa mazingira na elimu ya dunia.

Mwanaume aliyevaa suti rasmi ya blue akiwa anahutubia hadhira kupitia kipasa sauti mbele ya bango la njaa lenye maandishi Kenya institution of special Education . Bango hilo lina nembo rasmi ya tasi hizo ikiwa na picha mtu anayesaidia mwingine.

Kitabu ya masomo ambayo iko na mapicha ya mama na watoto na kuna maandishi na maswali ni kitabu cha watu wa shule ya msingi ambayo watu wanasoma.

Hivi viti ambavyo naona hapa ni viti na loka ya kusoma shuleni. Watoto ndio wanatumia kuketi na hyo kitu inaitwa loka, ambayo wanatumia kuweka vitabu au kalamu au kila kitu. Wakati ambapo wako shule wao wanakataa kusoma wanaweka vitu na hapo juu ndio wanaandikia wakati wanataka kusoma.

Kuna ubao ambao ni nyeupe ambao umeandika my hand is key na imeandikwa kama ni darasa la wanafunzi wachache ambao ni wadogo imeandikwa Februari ,Januari hiyo ya kama watu wanafunzwa kitu hawajui ama wanaanzwa kufunzwa ama wanaanza masomo ambao wanaandika apa kitu hawa hawas...

Kabati la kuhifadhi vifaa vilikuwa na rasi nyingi za maraba zilizo kaa ikiwa katika sakafu ya mistari ndani ya sehemu hizo kuna mawingu ya kompyuta na rasmi mbali kama buluu, nyeusi na manjano.

Kitabu chenye jadala la rangi la samawati na maandishi manjano yanayosomeka Health, Safety and Manners two kwenye jadala la kitabu kuna picha la watoto watatu, mmoja akiwa amevaa sare ya shule, wengine wawili wakiwa katika mazingira tofauti.

Darasa lenye madawati ya mbao yaliyo na viti vilivyopangwa kwa mstari vyenye baadhi ya madawati kuna vitabu na karatasi, ishara kuna darasa hilo hutumika kwa shughuli za masomo. Sakafu inaonekana kuwa ni ya kikao ya rangi.

Ni karatasi ama kitabu cha shule cha watoto wadogo ambacho kimeandikwa tools for skin care , ile matibabu ya kuzingatia wakati mtu anataka aosha mkono, akioga, baadae aoge kichwa au ikuwe ni ngumu sana hiyo.

Tunaona kartasi ya kazi ya hisabu ya wanafunzi wa shule ya msingi. Iliyo, bandikwa ukutani kartati ina waswali ya masingi ya kutugisha na kutuwa kama wajana. Majibu, chanayo adhikwa na kwamyesha kuwa alama za kiki na makusa pia ukuna machora ya wanyamo njuu kama izo chambo linalo kuwa nakazi ina darata la chini.

Kwa mtazamo yangu vile naona ni msichana ambaye ako kwa gym ambaye ni watu wa kubeba mizito mingi amabayo wanajenga kwenda mahali ingine wakiwa wanashindana vile naona wanabeba mzigo kubwa kubwa na nationality yake ni Kenya.

Wanariadha wawili walioa wanatembea mmoja akiwa ameandika Koech na mwingine akiwa amevaa jezi ya machungwa, moja ikiwa amefungwa kwa mkono na huyo mwanamke anasaidia kujikimbia na kwa mkono.

Wanariadha wawili wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa mchezo. Mmoja wao amevaa fulana nyeusi na mwingine fulana ya kimbichi. Kulingana na maandishi yanaonekana upande wa kulia wa picha moja wao ni mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona.

Darasa ama, darasa la wanafunzi ambao wanakuanga wakisoma linalo vitayarisha mipango vya uzuri ama laini vya kuwa na viti hivyo na kuna malango ama, malango na dirisha baadae kuna ceiling board , baadae kuna hivo, kuna ukuta wa nyeupe ukiandikwa.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha gurudumu akiwa amebeba vitabu akiashiria ushirikishi wa mtu mwenye ulemavu katika elimu au shughuli za kitaalamu na kuonyesha umuhimu.

Wanariadha wawili waliovaa mavazi ya mbio, wakikimbia pamoja katika uwanja wa mchezo. Mmoja wao aliyevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na Kimani amevaa kipande cha kifunika macho, kinachoashiria kwamba ni nchi yenye ulemavu wa kikono.

Hapo ni mlango, mlango ambapo umeandikwa no entry for student ambao inasema hakuna mwanafunzi yeyote ambao wanaweza ingia kwa hiyo mlango. Inaweza kuwa ni student hiyo mlango inaweza kuwa ya shule ya mfanyikazi au mlango ya mwalimu mkuu ambao kuingia kwa mwanafunzi yeyote si vizuri.

Kitabu cha masomo ya shule ya msingi na ni ambayo imeandikwa "nyota ya kiswahili" na hii ni kitabu cha kiswahili ambayo watoto wanao soma ni watoto wa darasa la mbili wanaotumia kusoma na kuifadhi.

Vile naona kwa hii picha naona watu wa burudani ambao wanacheza au watu wa utamaduni wa Kenya wakiwa mkononi na rangi ya Kenya, wakiwa wamevaa nyekundu na suruali nyepesi wakiwa wanaenda ku perform hivo.

Ukuta wa jengo uliopambwa kwa mapambo ya sherehe ikiwa ni pamoja na mpira wa rangi ya bendera ya Kenya. Ukuta una maandishi yanayosoma KSDC Kenya Social Authority for Deaf Children Damiana Centre pamoja na kibao cha dhahabu kilichoandikwa jina la kituo.

Kuna ghorofa moja lenye muundo wa mviringo kwenye sehemu ya mbele, ghorofa ya juu ina uzio wa chupa mviringo, huku chini kuwa na nguzo na kushikia paa, jengo lina rangi ya mchwa na cream .

Darasa la shule lenye madawati mingi liliopanga kwa mpangilio wa safu na mstara, madawati hayo ni ya mabao na chupa, kila mmoja likiwa kiti kwenye kiwanja na darasa na la rangi kibichi.

Inaonyesha tangazo la tahadhari iliyoandikwa fire assembly point kwenye pango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi na mshale mkubwa. Pango hilo limewekwa mbele ya tangi kubwa la maji la plastiki inayosimama juu ya sehemu ya nyasi. Maneno kama haya yanaashiria kuwa eneo hilo linazingatia kutoa na usalama utaratibu wa kuandalia.

Bango la kilimo lililotandikwa ukutani, mandhari ya rangi nyekundu katika ya bango hilo kuna picha ya saa na maduara ikiwa na mshale inayoonyesha muda na kuzungusha na maandishi mambo manne.

Kundi la wanariadha waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na kijani ambapo huenda ni sare rasmi za timu ya taraiti wamesimama wakiwa wameshikilia bundi kubwa ya mfano, ikiwa wamepokea tuzo au mchango wa kifedha labda kutokana na ushindi au mafanikio ya mchezaji kati yao mkuki iishara.

Vile wannne wa Kenya wakiwa wamesimama pamoja kwa furaha baada ya mashindano. Mvaliwa rasmi kwenye mbio za rangi za kitaifa iko kijana nyeusi baadhi yao chekeya bendera wote wanaonekana kuwa na furaha.

Inaonyesha mlango wa mbao wa kawaida, ambao umefungwa na umeonekana kuwa sehemu ya jengo la makazi au ofisi, mlango huo una muundo wa ubao uliokatwa katika mchoro ya mstari iliyojirudia jambo lilioashiria ufundo wa kawaida ju mlango una kibao.

Mchezaji wa soka kwa watu wenye ulemavu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya manjano, suruali nyekundu, anaruka juu kwa ustadi mkubwa huku akitumia magongo ya kutembea. Wachezaji wengi pia wanaonekana uwanjani.

Tunaona baraza la jengo ambalo lina dari la bati lililoenezwa kwa mbao upande wa chini, nguzo ndefu za rangi nyeusi zimeshika baa na zimetandazwa kwa mpangilio, moja sakafu ni safi na imetengenezwa kwa vika kulia, kwa upande wa kushoto kuna mchanga mdogo.